Mtu huyu ameketi kwenye lile kiti ambayo iko na magurudumu. Na mtu huyu amebeba vitabu. Mtu huyu hawezi tembea pekeyake na anajisaidia kwa kutumia kiti hiyo kwa sababu kiti hiki kiko na magurudumu na inaweza kumpeleka mahali popote anapotaka kwenda.

Katika darasa hili kuna zile makaratasi ambavyo vimeandikwa na zimewekwa kwenye orodha , na kuna zile majina ya mwaka ambayo umeandikwa na ikawekwa kwenye ukuta ili watoto waweze kusoma .

Hapa kuna wamama ambao wamevaa shati nyekundu , na wamama hao wako katika lile viti ya magurudumu yaani wheelchair na wamama hao ni kama wako katika kliniki yao ambapo wanaenda kufanyiwa mazoezi kila wakati.

Hili ni kitabu ya wanafuzi na kwenye kitabu hili imechorwa michoro ya watoto wa darasa la pili na pia katika kitabu hiki pia michoro ambayo iko nje inaelezea lile mafundisho yamo ndani kwenye kitabu hiki.

Katika karatasi hii kuna ile karatasi ambayo iko na mchoro na mchoro ambao umechorwa hapa ni lile la saa na pia kuna sungura limechorwa mahali hapa na saa hili ni ya kutumia kufundisha wanafunzi.

Jumba hili ni jumba la ghorofa na kwenye jumba hili kuna maua zimepandwa huku chini na zimepaliliwa vizuri sana na jumba hili lina ile ghorofa la juu, ziko na milango katika sehemu moja.

Hawa ni wachezaji na ni wakimbizi pia. Hawa watu wameibuka kuwa washindi. Kuna mtu mmoja ambaye amelala chini na mwingine anajaribu kumsaidia kuinuka kwa sababu ameibuka mshindi na amefurahia mpaka amelala chini.

Hili ni tarakilishi na tarakilishi hii inawekwa juu ya meza. Natumai hili ni ofisi na tarakilishi hii inatumiwa kusoma ama unaweza tumia ata kwenye kazi lako, ata kwenye kampuni tarakilishi hii inatumika, pia kufunza nao watoto unaweza tumia tarakilishi hili.

Watu hawa wanafanya mazoezi na wanafanya lile zoezi la kupigana inaitwa boxing na kuna mwanasiasa mmoja hapa anayeitwa Mike Sonko pia yeye ako humu ndani akifanya mazoezi na watu hawa.

Mwanadada huyu ako ndani ya maji na mwanadada huyu anafanya ule ushindano wa kuogelea kwa sababu kuna vile laini vimechorwa kwa kila mtu ambayo yapo hapo ndani na mwanadada huyu anangoja apatiwe ruhusa ya kuogelea.

Hili ni darasa na katika darasa hili kuna karatasi ambayo imeandikwa na wameweka kwenye ukuta na karatasi hii inatueleza zile masiku za wiki kuanzia lile la kwanza hadi la mwisho.

Hili ni shule na katika shule hili, kuna madawati ambavyo vimewekwa hapa, na natumai chuo hii ni chuo kikuu, kwa sababu , zile madawati ambavyo wameweka sio kama zile za chuo cha pili, madawati haya zimepangwa vizuri, na ziko na meza yao hapo kando.

Katika chumba hili kuna viti ambavyo vimepangwa na kuna meza, natumai hili jumba ni chumba cha watu kungojea wakati wanataka kuhudumiwa katika chumba hiki.

Hapa ni maktaba ya vitabu na kuna vitabu vingi sana ambavyo vimepangwa, na vitabu hivi vimepangwa kulingana na kila darasa. Kila darasa ikona lile upande wake wa kuweka vitabu hivi, na vitabu hivi vikona rangi tofauti tofauti.

Hili ni jengo moja kubwa sana la ghorofa na jengo hili huko nje kuna mwelekezo ambapo wageni wanapaswa kupita, jengo hili ni kubwa sana na jengo hili ni lile shule ya upili ama ni lile shule la bweni.

Hili ni lile kabati la kuweka bidhaa. Unaweka vifaa vyako ili vikuwe vizuri kwenye kabati hili na katika chumba hiki kuna mchoro ambao umechorwa katika ukuta natumai hapa ni ofisi, kabati hili ni la kuweka vitabu vya wanafunzi na zile faili za wanafunzi.

Hili ni darasa na kwenye darasa hili kuna madawati ambayo wameweka na huko mbele kwenye darasa wameweka tarakilishi ambazo zimewekwa huko mbele. Darasa hili ni like darasa la kujifunza tarakilishi ama ni lile darasa la chuo kikuu.

Hili ni jengo moja refu sana na katika jengo hili kuna vile vyuma ambavyo vimewekwa kwenye varanda na katika jengo hili kuna mlango aina mbili. Kuna moja ya chuma na kuna ingine ya mbao.

Katika darasa hili, kuna madawati ambazo vimewekwa na vimepangwa vizuri, na kando ya darasa hili, kuna tarakilishi ambavyo vimewekwa kwenye meza na mbele yao kuna ubao pia na darasa hili ni la kujifunza tarakilishi.

Katika lango hili kuna karatasi ambayo imeandikwa na kwenye maandishi ambayo imeandikwa hapa hili ni darasa la kwanza na kwenye lang hili wameandika ya kwamba wanafunzi wanakaribishwa katika darasa hili.

Hili ni lango nyekundu na katika lango hili kuna mandishi ambavyo vimewekwa kwenye lango hili na natumai lango hili ni ofisi ya shule na wameweka ni nani anapaswa kukaa hapo ndani na pia wameweka wanafunzi hawafai kufika hapo.

Hawa ni wanariadha kutoka nchini Kenya na wanariadha hawa wamejifunika na ule bendera wa Kenya na wanariadha hawa wamemaliza kukimbia ule ukimbizi wao . Wanachukua lile picha ili kuweza kuwakumbusha walipo.

Mwanadada huyu ameketi katika lile kiti ya magurudumu na mwanadada huyu amebeba lile karatasi ambayo inaonyesha ya kwamba yeye ni mshindi na pia yeye amehitimu kuenda pale ng'ambo kuenda kucheza mchezo wake.